Mtu aliyevaa shati ya waridi, anaonyesha matumizi ya kifaa cha chuma, mbele ya kundi la wataalamu waliovaa makoti meupe na kofia. Wote wamezunguka meza yenye sehemu ya duara katikati wakifuatilia kwa makini.

Mikungu mitatu mikubwa ya ndizi mbichi, imening'inizwa nje zikiwa zimejaa na zenye afya. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimevunwa hivi karibuni na ukubwa wake unaashiria mavuno mazuri.

Kishada kikubwa cha ndizi mbichi kimefungamana kwenye mmea wa ndizi. Rangi ya kijani inaonyesha hazijakomaa. Mpangilio wa ndizi ni wa kawaida kwa maeneo ya kitropiki, zikikua kwa wingi katika kundi moja.

Mtu anafanya kazi ya uchunguzi au utafiti kwenye shamba la migomba. Mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri na udongo unaonekana kutunzwa. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa kwa ajili ya ufuatiliaji au uboreshaji wa mazao.

Mizigo mikubwa ya ndizi mbichi zimetandikwa pamoja kwa uzito na mpangilio zikiwa zimevunwa kutoka kwa shamba lililo jirani. Mandhari ya miti ya ndizi na mazingira ya kijani yanasisitiza uzalishaji wa kilimo hai na hali ya utajiri wa mazao. Hii ni taswira ya mafanikio ya wakulima wa ndizi na matokeo ya kazi yao ya kila siku.

Ndizi ya kipekee imechipuka ikiwa na matunda mawili yaliyo ungana ndani ya ganda moja. Hali hii ya nadra ya kimaumbile inaonyesha jinsi mimea inavyoweza kuzalisha matokeo yasiyo ya kawaida.

Ndizi mbivu za njano na mbichi za kijani zimening'inia juu kwa mkungu, huku meza chini ikiwa na tufaa na machungwa yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari ya soko hili lina rangi nyingi, na utofauti wa matunda unaovutia wateja.

Ng'ombe wanne wamo kwenye vibanda maalumu wakiwa wameunganishwa na mashine za kukamuliwa maziwa. Mashine hizo zina mirije nyekundu inayounganishwa na vyombo vya chuma vya kuhifadhi maziwa.

Meza imejaa ndizi zilizoiva zikiwa zimepangwa kwa wingi sokoni huku mtu mmoja akiwa amesimama karibu akishika fimbo na mwingine akionekana nyuma karibu na kreti nyingine ya ndizi. Mandhari ya mtaa inayoonekana nyuma inaonesha shughuli za kila siku za biashara ya matunda katika mazingira ya mijini.

Shambaa lenye udongo mwekundu limelimwa katikati. Kando ya udongo huo kuna mimea na nyasi zilizoota zikiwemo migomba na mimea mingine ya kijani. Angani kuna mawingu meupe na buluu.

Mkungu ya ndizi mbichi za kijani umening'inia kwenye mmea wa ndizi ikiwa bado katika hatua ya ukuaji. Majani makubwa ya kijani na uoto wa asili unazunguka mmea huu ukionyesha mazingira ya kilimo cha ndizi kabla ya kuvunwa.

Ng'ombe wanakula chakula ndani ya banda safi, na lililoandaliwa vizuri. Lenye njia za kati na reli za chuma. Mpangilio huu unaonyesha usimamizi bora wa kilimo cha maziwa au nyama.

Picha inaonyesha eneo la soko lenye marundo makubwa ya ndizi huku watu wakifanya biashara. Ndizi zimepangwa kwa wingi zikiwa na majani ya ndizi chini na baadhi ya watu wamekaa au wamesimama karibu. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kila siku za kilimo na uuzaji wa mazao katika jamii.

Mtu aliyevaa vazi la kujikinga ananyunyizia ng'ombe dawa kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia kilicho mgongoni. Ng'ombe amefungwa kwenye kibanda cha mbao katika mazingira ya shambani. Taswira hii inaonyesha jitihada za wakulima kulinda afya ya mifugo dhidi ya wadudu na magonjwa kupitia mbinu ya kisasa.

Shamba la mahindi lenye mimea ya afya na majani mapana, likiwa limeota kwa mpangilio mzuri. Ni ishara ya kazi ya mkulima na matumaini ya mavuno mazuri. Chanzo cha chakula na uhai kwa jamii.

Kuna migomba iliyobeba ndizi mbichi bado hazijaiva. Baadhi ya ndizi zimefunikwa kwa plastiki ya bluu. Hii inafanyika ili kuzuia matunda yasiharibiwe na wadudu au ndege na pia kuharakisha kuiva kwa ndizi. Mazingira yanaonekana kuwa shamba la ndizi na kuna majani mingi na miti mingine ya migomba.

Kundi la watu wamesimama mbele ya duka dogo la Destiny Dairies inayotoa maziwa yaliyopakiwa kutumia mashine ya ATM. Jengo limejengwa na mabati, lina mlango wa kijani na buluu na kuna mitungi ya maziwa chini.

Kundi la ndizi mbichi za kijani linaonekana likining'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi. Ilikizungukwa na majani mapana ya kijani kibichi. Mandhari hii inaonyesha hatua ya awali ya ukuaji wa ndizi, kabla ya kuvunwa, na kuakisi uzuri wa kilimo cha asili na mazingira ya mashambani.

Ng'ombe kadhaa, wamo chini ya kibanda cha miti, na matawi. Mbele kuna rundu kubwa la mabua makavu, labda majani, au nyasi kavu kwa ajili ya kulisha. Mtu mmoja amesimama karibu na ng'ombe, akiwa na fulana ya buluu na suruali ya kahawia. Akiwatunza.

Mkulima kijana amevaa kofia ya buluu, kabuti nyeusi na amekaa akikamua ng'ombe mweusi na mweupe. Ng'ombe huyo amefungwa kwenye chuma cha kumfungia. Mkulima anajaza maziwa kwenye ndoo ya chuma ilioko chini.

Watu watatu wako shambani wakivuna ndizi. Wawili wamesimama na mmoja amepiga magoti akieka ndizi chini ya majani ya migomba. Migomba iliyozunguka inaonyesha shamba lenye rotuba na shughuli za kilimo kwa mazao ya chakula.

Mimea ya ndizi inaonekana kuwa na afya njema, ikiwa na majeni makubwa ya kijani kibichi. Chafu imejengwa kwa muundo wa chuma na kufunikwa kwa plastiki, ili kulinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa.

Kikundi cha watu kimekusanyika kwa shughuli ya pamoja ya kumimina au kuchanganya kinywaji cheupe kwenye mabakuli makubwa, labda ni maziwa au bidhaa ya chakula. Hii ni ishara ya mshikamano wa kijamii, utamaduni wa usaidizi wa kijamii na hatua za kuandaa chakula katika mazingira ya kijijini.

Mikungu mikubwa ya ndizi zimekomaa na bado zimeshikilia migomba kwenye shamba lenye majani mengi ya kijani kibichi. Zinaonekana tayari kuvunwa, ishara ya mafanikio ya kilimo bora.

Mwanaume anayefanana na mkulima anashika mahindi iliyokomaa, amevalia kofia ya kijani, koti la rangi ya zambarau iliyokolea na anatoa tabasamu. Anaonekana akipitia kwenye shamba kubwa la mahindi na anafuraha na mikono yake.

Ng'ombe wawili wamelala ardhini, mmoja akiwa ameegemea kichwa juu ya mwenzake, wote wana madoa meupe na meusi na mandhari yao ni ya utulivu, muonekano huu unaonyesha mshikamano na amani kati ya wanyama waliopumzika pamoja.

Mtu aliyevaa helmeti na koti jeusi, anamimina maziwa kutoka chombo cha kijani, hali mapipa makubwa meupe yaliyo kwenye gari jekundu la mzigo. Mandhari ya nyuma inaonyesha mashamba ya vijijini yakidokeza muktadha wa kilimo za maziwa na uchukuzi wake.

Mkulima anavuna rundo la ndizi mbichi kutoka mti wa ndizi katika mazingira yenye kijani kibichi, ishara ya ardhi yenye rutuba. Tukio hilo linaonyesha hatua muhimu katika mnyororo wa uzalishaji wa chakula kuanzia shambani hadi sokoni.

Mtu aliyevalia vifaa vya ulinzi kama vile glovu, buti na nguo ya kazi akiwa karibu na ng'ombe wa maziwa katika mazingira ya shamba lenye tope. Anaonekana kushughulika nao sana huenda akifanya kazi ya kitibabu au ya kilimo. Hali hii inaakisi utunzaji wa mifugo, afya ya wanyama, na kujitolea kwa wakulima wetu wageni.

Watu wawili, wako katika eneo la jikoni au kiwanda kidogo cha kuchakata maziwa. Moja anamimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma hadi kwenye mashine ya kisasa yenye paneli ya vidhubiti.

Watu wawili wanaonekana wakitoa maziwa kutoka kwenye ng'ombe mwenye madoadoa meusi na mweupe kwa mikono. Anakaa karibu na chombo cha kukusanya maziwa. Mazingira haya inaonekana ya shamba au kituo cha maziwa.

Katika kikapu cha kudungwa kwa mikono, kuna doti nyeupe inayofanana na jibini, au unga uliopandwa, ukiwa na uso wenye muundo wa kusindikwa. Kikapu kimetengenezwa kwa vifaa vya asili, kikionyesha mtindo wa kitamaduni, au kuhifadhi, au kuandaa chakula.

Mifugo wanakusanyika karibu na tangi la chakula lililotengenezwa kwa tairi kubwa, wakila nyasi kwa utulivu. Mandhari ya shamba inaonyesha ubunifu wa kutumia vifaa vilivyotumika tena, na usimamizi bora wa chakula kwa wanyama. Mfano halisi wa kilimo endelevu na kujali maslahi ya mifugo.

Mkulima aliyesimama kando ya mzabibu wa ndizi akionyesha mkono kugusa kichane kikubwa cha ndizi zilizoiva. Amevalia shati yenye mchoro, suruali nyeusi na buti za shambani akionekana mwenye bidhii na kwa hari ya kazi yake.

Mtaalamu wa maabara anaelezea vifaa vya kisayansi kwa watu waliomtembelea banda la maonyesho, meza ina mitungi ya majaribio na vifaa vingine vya maabara, huku mabango yakitoa taarifa kuhusu huduma au bidhaa zinazotolewa.

Mkulima au mfanyikazi anashika masuke ya mahindi mikononi huku mengine yakiwa yameenea chini. Mahindi hayo yanaonekana yamekauka tayari kwa kuchambuliwa au kuhifadhiwa. Ishara ya hatua muhimu baada ya mavuno.

Mtu amekaa chini akikamua ngombe, anatumia ndoo ya chuma kukusanya maziwa. Ngombe huyo ni mweusi na mweupe. Maandhari yanaonekana kuwa zizini kwenye sakafu chafu na kuna ngombe nyingine kando.